Mwanariadha aliyevaa sare yenye rangi nyeusi yupo kwenye baiskeli iliyo na rangi ya kijani kibichi. Huenda mwanariadha huyu ni mlemavu kwa kuwa hana mguu mmoja.

Shule hii ina nyasi na maua yenye rangi ya kijani kibichi. Majengo katika shule hii ni ya aina ya ghorofa. Hakuna mwalimu wala mwanafunzi yeyote katika shule hii, huenda wote wapo katika likizo mrefu.

Darasa la wanafunzi lina viti na madawati hakuna mwalimu wala mwanafunzi yoyote katika darasa hili. Huenda wote wameenda katika mapumziko baada ya kusoma kwa muhula mzima.

Madawati mawili na viti viwili vipo darasani. Hamna wanafunzi wala walimu kwenye darasa hili huenda wameenda kuchukua mapumziko yao.

Darasa la wanafunzi lina tarakilishi zilizowekwa kwenye meza. Viti katika darasa hili, lina rangi nyeupe. Huenda wanafunzi walipokua wanatoka hawakuyapanga viti vyao.

Mwanariadha mmoja, aliyevaa shati yenye rangi nyeusi amelala chini. Huku mchanga umeinuka kutoka kwenye ardhi. Huenda mchezaji huyu anashiriki katika mashindano ya kuruka.

Darasa la wanafunzi lina ubao wenye rangi ya nyeupe na maandishi yaliyoandikwa na rangi ya samawati. Ubao huu umejaa maandishi yaliyoandikwa na mwalimu.

Shule hii ina maua yenye rangi ya kijani kibichi, hakuna mwalimu wala mwanafunzi katika shule hii ,huenda wote wako nyumbani baada ya kufunga shule.

Mwananchi aliyevaa shati yenye rangi nyekundu na kofia nyeusi yupo kwenye mashua. Huenda mwananchi huyu ni mlemavu, kwa kuwa ana kiti cha magurudumu kwenye mashua yake.

Shule la wanafunzi lina maua yanayopendeza yenye rangi ya kijani kibichi. Shule hii imefungwa kwa kuwa hakuna mwalimu yoyote wala mwanafunzi katika shule.

Madawati katika darasa hili lina rangi ya hudhurungi na hakuna mwalimu wala mwanafunzi katika darasa hili. Huenda wote walimu na wanafunzi wako nyumbani kwa likizo.

Mhudumu aliyevaa shati yenye rangi nyekundu yupo katika kituo cha mazoezi na anampa mwananchi mmoja usaidizi. Huenda mwanachi huyu, ni mlemavu, kwa kuwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Darasa la wanafunzi lina ubao wenye rangi nyeupe. Maandishi katika ubao huu ni rangi ya samawati, nyekundu na nyeusi. Rula imeezekwa kwenye ubao huu.

Wanariadha wawili wanakimbia mmoja baada ya mwingine. Mwanariadha aliye mbele amevaa sare yenye rangi ya nyekundu na nyeusi. Ameinua mikono yake huenda akawa mshindi.

Shule hii ina maua na nyasi ya kijani kibichi. Katika shule hii, hakuna mwalimu au mwanafunzi yeyote. Huenda walimu na wanafunzi wako nyumbani wakati wa likizo.

Darasa la wanafunzi lina ubao lililo na rangi nyeupe .Kwenye ubao kuna maandishi yenye rangi ya samawati pamoja na rangi nyeusi .Hakuna mwalimu wala mwanafunzi kwenye darasa hilo.

Darasa la wanafunzi lina mlango wa hudhurungi uliofungwa. Kwenye darasa hii, kuna tarakilishi zilizowekwa mezani. Vilevile kabati la darasa hili lina rangi nyeupe na milango yake ni ya rangi nyeusi.

Wanafunzi wawili waliovaa mavazi yenye rangi ya samawati, wako katika mashindano ya kukimbia. Wanafunzi wenzao wanawatazama wakati wanakimbia kwenye uwanja.

Huenda mzungumzaji aliyevaa suti ya samawati na shati nyeupe ni mkuu wa wizara ya elimu. Anawazungumzia wazazi kuhusu maswala mbalimbali ya elimu.

Wachezaji waliovaa sare ya rangi nyekundu na kijani kibichi wako uwanjani wakifanya mazoezi. Huenda wachezaji hawa ni walemavu kwani wanatumia magongo.

Darasa hili lina mlango wenye rangi ya hudhurungi, wanafunzi katika darasa hili wameonywa dhidi ya kupita kwa kutumia mlango huu, huenda maelezo haya yalipeanwa na mwalimu mkuu.

Madawati katika darasa yamepangwa kwa utaratibu. Madawati haya yanarangi ya hudhurungi. Hakuna mwalimu wala mwanafunzi aliye kwenye darasa hili, huenda wote wapo katika likizo mrefu.

Shule hii ina maua yenye rangi ya kijani kibichi vile vile madarasa katika shule hii yapo kwenye ghorofa, hamna mwalimu wala mwanafunzi katika shule hii, huenda wote wapo nyumbani kwa likizo.

Darasa la wanafunzi, lina madawati yaliyo na rangi nyeupe na hudhurungi. Mpangilio wa viti na madawati katika darasa hii ni mbovu. Huenda wanafunzi walipotoka, hawakupanga darasa hili.

Shule hii ina nyasi zenye rangi ya kijani kibichi. Katika shule hii, hamna mwalimu wala mwanafunzi yeyote. Huenda wapo darasani wanasoma au wapo nyumbani wakati wa likizo.

Darasa lina madawati na viti ambavyo vimepangwa kwa utaratibu. Walimu na wanafunzi hawapo katika darasa hili. Karatasi za mtihani zimepangwa juu ya dawati moja.

Shule hii ina maua na nyasi yenye rangi ya kijani kibichi. Hakuna mwalimu wala mwanafunzi yoyote katika shule hii. Huenda wamefunga shule kwa sababu ya likizo.

Darasa la wanafunzi lina ubao ulio na rangi nyeupe. Kwenye ubao kumeandikwa maandishi na kalamu yenye rangi ya samawati. Katika darasa hili kuna usafi wa hali ya juu.

Katika darasa hili, pamewekwa tarakilishi kwenye meza. Rangi ya meza hii, ni nyeupe. Hakuna mwalimu au mwanafunzi katika darasa hili, huenda wote wameenda mapumziko.

Wanariadha wanashiriki katika mashindano ya kukimbia. Mwanariadha kwa jina la Kimani kutoka nchi ya Kenya ndiye anayeongoza katika mashindano haya. Ameinua mikono yake huku akikimbia kuashiria ushindi wake.

Wachezaji walio na sare zenye rangi ya nyekundu na kijani kibichi wanafanya mazoezi uwanjani, huenda wachezaji hawa wana ulemavu kwani wanatumia magongo wamejitahidi katika mazoezi yao.

Mwananchi aliyevaa shati nyekundu na kofia nyeusi, yupo kwenye maji mingi akitumia mashua. Huenda mwananchi huyu ni mwanariadha nayupo kwenye mashindano ya

Shule la wanafunzi lina nyasi yenye rangi ya kijani kibichi. Hakuna mwalimu wala mwanafunzi aliye katika shule hii. Huenda shule hii imefungwa kwa likizo mrefu.

Mwanariadha mwenye shati nyekundu na long'i nyeusi ameketi, baada ya kufanya mazoezi ili kujiunga na mashindano. Mwanariadha huyu amechoka baada ya kufanya mazoezi yake kwa muda mrefu.

Shule hii ina nyasi yenye rangi ya kijani kibichi. Vilevile katika shule hii hamna mwalimu wala mwananfunzi yeyote. Huenda wote wapo nyumbani kwa wakati wa likizo.

Darasa la wanafunzi lina maandishi ya siku za wiki kwenye ukuta. Siku hizi ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi.